Simba wawili, mmoja wa kike na kiume, wako kwenye nyasi na kwa msitu, na hii ni hali ya mazingira wanapoishi, na ni wanyama wa porini. Kule nyuma kuna miti na hapa hewa ingali safi.

Maji inatiririka wakati wa mafuriko na hali pale ni pachafu. Pale kando kuna mawe na kuna matope na kuna nyumba pia. Watu wanaishi huko wanapita na kuvuka kwenye huo mto.

Vikingi ya stima mingi sana. Watu wako kwa shughuli zao. Kuna mzee ambaye anavuka reli, amekanyaga. Mwengine anavuka mto mdogo hapo akielekea juu. Kuna miti mingi sana pia.

Hali ya mazingira wenye msitu na rangi enyewe ni manjano na huku ni kusafi kweli na kuna watu wanavuka wakienda kwenye msitu na tumezingatia usafi kwa hali ya juu hapa.

Mwanaume hapa anakunywa maji imewekwa ndani ya karatasi ya nailoni, hapa hajazingatia hali ya mazingira. Inategemea pahali yuko na ako chini ya mti na hewa hapa inakaa ikiwa safi.

Punda milia wa porini wanane wameinanama wanakunyua maji, hapo kuna nyasi imemea refu. Wenyewe hata hawaogopi pale kama kuna mnyama pale ndani, kiu imewakaba kweli.

Tuna angalia hali ya mazingira, kuna mfuriko la watu wamejazana kwenye mto wakiangalia vile mali yao imeharibiwa na mvua na nyumba pale ni za mabati ziko karibu na mto.

Gari za umma zimepangwa hapo kando, mwengine ako na gunia anajitayarisha kuingia kwa gari, wengine wanaitana ndio abiria waweze kuwaona ndio waingie kwa gari zao.

Mjini iko na watu wengi wanajaribu kuenda kuingia kwa gari za uma, zimewekwa hapo kando, zingine zikingojea abiria, waweze kupanda na pikipiki inangojea kubeba mizigo ama abiria.

Usafiri wa umma wa aina yote zinaelekea mahali mbali katika nchi yetu ya Kenya. Zingine zinaelekea Nakuru, zingine zinaelekea Karatina, zingine za Nyeri. Watu wanajaribu kupanda gari za umma.

Kondakta amevaa shati, ina mistari ya kijani kibichi. Ameshikilia vibao ziko na nambari ya kuelekea aina tofauti. Kando yake ni gari za umma. Na wengine wanavuka barabara.

Jiji la Nairobi limejaa matatu mingi sana zikielekea njia moja. Watu wanatembea wakielekea shughuli zao hapa na pale na wengine wanavuka barabara, wengine wanaenda kupanda hizo matatu.

Gari ya abiria, ipo hapo kando, kuna mrembo pia ameshikilia, kibao ya kuonyesha, pahali hizo gari la umma zinaelekea na warembo pia wanaonekana wakivuka njia wakienda kupanda gari hizo,

Dada hapa amelalia kibao kimeandikwa thelathini na nne na bei ya kuelekea sehemu ya Pipeline ni hamsini na hapo kando ni gari za umma na wanadada wanavuka, pengine wakienda sehemu zingine na kuna mti hapo chini ya hizo gari za umma.

Jiji la Nairobi matatu zimewekwa kwenye njia, wengine wanajitayarisha kupanda wengine wanaonekana amevuka msichana akona mfuto wa kinyeusi na nyeupe anajaribu kuenda kutafuta gari yenye atapanda.

Gari la usafiri la umma linavuka, ikielekea kwenye daraja na kuna canter pale, barabara yenyewe ni pana sana, na iko safi, kuonekana, kuwa kuna mto ama kupanguzwa na kufagiliwa.

Tanki za kuhifadhi maji zimewekwa juu ya nyumba na kando yake pia laini za maji taka, ambazo zinapeleka maji ambayo imetoka kwa nyumba kuelekea kwenye takataka.

Tenki ya kuhifadhi maji, imeandikwa vectus na kuna mtungi hapo ya kueka maji ndani na kuna mlango ambao mtu anaingia kuja kuchota au kuteka maji ndani ya hiyo chumba.

Mfereji imewekwa hapo na mita yake na kuna mabati imefunika nyumba. Pahali maji ipo kuna mawe na mchanga. Hii pahali inafaa kufyekwa maana nyasi imekuwa.